Daktari wa meno, akiwa amekaa na ameshika sanamu ya jino pamoja na kifaa maalumu cha matibabu, akiwa ndani ya kiliniki ya afya ya meno, ambapo anatoa huduma za utunzaji na matibabu ya afya ya kinywa kwa wagonjwa.

Mgonjwa amekaa kwenye kiti cha daktari wa meno, huku daktari akitibu na kusafisha meno kwa uangalifu mkubwa; kuhakikisha afya ya kinywa na meno inaboreka, kwa kustawi wa mgonjwa husika aliyepo eneo hilo.

Madaktari wawili wakiume waliovaa mavazi ya kazi ndani ya chumba cha hospitali chenye vifaa maalumu na madhubuti kwa ajili ya matibabu, wakiwa wanamhudumia mgonjwa aliyelala chini kwa kumfungua kinywa na kumfanyia matibabu ya meno.

Daktari wa meno, aliyevalia mavazi ya kazi, ikiwemo glovu pamoja na makoti ya bluu na barakoa. Ameshika vifaa akiwa anaingiza kwenye kinywa cha mwanamke aliyekaa kwenye kiti maaalumu cha kisasa cha hospitalini, anatibiwa meno.

Wanafunzi wengi waliojitokeza kushiriki zoezi la kupanda miti katika eneo la wazi, wanaweka miche shambani kwa makini, wakijifunza namna ya kuhifadhi mazingira na kuimarisha uoto wa asili kwa vitendo. Hii ni njia muhimu ya kukuza uelewa na uhifadhi wa mazingira.

Eneo lenye nyasi za kijani zilizoota kwa wingi, likiwa safi, tulivu, na la kuvutia. Likionyesha mazingira yenye afya bora yanayowezesha ustawi wa viumbe na kuimarisha ubora wa hewa.

Mtu mmoja aliyesimama mbele ya pipa kubwa la kuhifadhia maji safi akichota maji kwa kutumia madumu, huku mazingira yaliyomzunguka yakiwa safi na miti michache inayooneka kwa mbali kuashiria usafi na afya ya mazingira.

Wagonjwa mbalimbali wakipimwa kwa kutumia vifaa maalumu vya hospitali, vilivyoandaliwa vizuri ndani ya chumba cha huduma, kuhakikisha vipimo vinafanywa kwa usahihi na haraka kwa ajili ya matibabu bora.

Daktari wa kike na wa kiume wakiwa ndani ya chumba maalumu cha hospitali, wamevaa mavazi rasmi ya tiba ikiwemo barakoa, makoti meupe, pamoja na glavu za mikono, wanaonekana tayari kwa ajili ya kutoa huduma muhimu kwa wagonjwa mbalimbali.

Madaktari wa kike na wa kiume, wapo ndani ya chumba cha hospitali wakiwa na vifaa muhimu vya matibabu. Hii huchangia kutoa huduma bora kwa wagonjwa kwa kuhakikisha matibabu yanatolewa kwa usahihi na haraka katika mazingira yenye vifaa vinavyohitajika.

Daktari wa meno aliyevaa mavazi maalumu ya kitabibu, ikiwemo koti pamoja na barakoa, anamtibu mgonjwa wake wa kike aliyeketi kwenye kiti cha tiba cha kisasa. Mgonjwa huyo amefungua mdomo kwa uangalifu, huku daktari akitumia vifaa vya kisasa kuchunguza na kutibu meno.

Daktari amesimama karibu na mtoto mdogo pamoja na mama yake katika chumba cha hospitali. Ikiwa ni sehemu ya kutoa huduma ya afya muhimu kwa watoto na kuwahakikishia wazazi ushauri wa matibabu bora wa afya ya watoto wadogo. Huduma hizi ni za msingi katika kuhakikisha ustawi wa watoto, na kuwasaidia kukua salama na wenye afya njema .

Madaktari wanaume na wanawake, wamevaa mavazi rasmi ya kitabibu, wakiwa ndani ya chumba maalumu cha hospitali, pembeni kuna vifaa vya matibabu vilivyopangwa kwa uangalifu, huku wakionekana wakijadili jambo la kitabibu.

Madaktari waliopo kwa pamoja wakiwa wamesimama kwa mpangilio, wamevalia mavazi yao rasmi ya kazi baadhi wakiwa na mikoba. Hali inayoonyesha mshikamano na utayari wa kutoa huduma za kiafya kwa jamii.

Mwanamke anayetabasamu amemshika mtoto hospitalini. Hali inayoonyesha huduma bora za afya zinazotolewa kwa watoto na wanawake katika sehemu hii maalumu ya matunzo ya watoto.

Wanawake wawili wakiwa wamekaa ndani ya chumba maalumu cha hospitali, wakimhudumia mtoto mdogo. Wakiwa karibu na vifaa vya kitabibu vinavyotumika kwa uchunguzi, matibabu pamoja na kinga kwa watoto, kama vile chandarua. Katika idara hio ya huduma ya watoto wachanga na wadogo.

Mwanamke ameshika dawa ya asili mkononi mwake, akitazama kwa makini na kuonesha umuhimu wa tiba za asili zinazotokana na mimea pamoja na viuongo vya asili, vinayosaidia kuponya magonjwa mbalimbali kwa njia ya ajali.

Miti miwili maarufu kwa kutengeneza dawa za asili, inaonekana imesimama karibu, huku pembeni yake kukiwa na chombo maalumu cha kioo kinachotumika kuihfadhi au kuchanganya dawa, ikionesha matumizi ya jadi na kisasa katika tiba mbadala.

Kitunguu kimewekwa karibu na ndimu mbichi, pembeni kukiwa na chupa ndogo yenye kimiminika cha rangi ya njano. Vyote vimepangwa juu ya meza, ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya tiba mbadala, inayotokana na mimea pamoja na mtunda asilia.

Kikopo kilichojaa dawa za asili, kilichotengenezwa kwa plastiki inayoonyesha ndani yake kuna kimiminika kizito, chenye rangi ya kahawia, ikiwa ni hali ya kikopo inayoonyesha utamaduni wa kutumia tiba za asili kwa kusimamia afya na kuimarisha mwili kwa njia ya asili.

Mwanamke mmoja aliye vaa mavazi ya kawaida ameshika mkoba, huku akichuma dawa za asili kutoka kwenye mti wenye majani mengi, akiwa ni mwenye uangalifu akikusanya majani yenye manufaa kwa tiba, ishara ya utunzaji wa maarifa ya jadi, kuhusu mimea, tiba na matumizi yake katika afya ya jamii.